Mtu huyu anakama ngombe, ili aweze kupata maziwa. Maziwa amabayo mtu huyu atapata, atatumia kunywa na pia mengine atatumia kuuza ili aweze kupata fedha.

Huyu ni ngombe ambayo anakamuliwa, ngombe huyu amefungwa kwenye miguu yake ili asiweze kurusha teke. Mtu huyu anakamua ngombe kutoa maziwa, maziwa haya atatumia kukunywa ama kuuza.

Hili ni shamba ambalo limepandwa mahindi. Mahindi ni mmea ambalo hupandwa katika sehemu tofauti tofauti za nchi, na huchukua miezi sita hadi saba ili iweze kuvunwa. Baada ya kuvunwa, mmea hukaushwa ili iweze kusagwa na kutengeneza unga.